Kuna ganda la ndizi ambapo huwa ni rangi la kijani ambaye bado hajakomaa vizuri. Ambayo iko kwa shambani. Ndizi hiyo inakaa sasa siku karibu ni kama itakatwa na ipelekwe biashara.

Hapo ni shamba ambaye huwa imwekwa mandizi ambayo sasa huwa inamea na rangi la matawi ya hiyo mandizi ni rangi la kijani ambapo kuna shamba ambaye imetengenezwa vizuri zaidi ni.

Mwanamke ambaye amechukua jerrican akiwa anakamua ng'ombe kwa matiti yake hasa ako na ameshika mkono kule chini ni mkono ingine ameshika ng'ombe akiwa anamwaga maziwa.

Hapo sasa kuna ndizi ambapo imemea hapa alafu kuna mkono ya ndizi ambapo imekuwa rangi la kijani ama kijano. Sasa huu kuna jamaa anakuja anataka kukata na hizo ili akule na ipelekwe sokoni.

Ng'ombe wa maziwa anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia maziwa. Ng'ombe huyu amesimama kwenye banda la kisasa.

Daktari ambaye ako kwa lab akiwa anatengeneza ama akiwa anapima kitu na kama damu ama makojoo. Sasa huyu daktari amevaa maski ama kitu ya juu na amevaa kombora.

Hapo kuna mafuta ambayo ni mafuta ya kuzalisha ama kutengenezwa kwa maziwa ikiwa maziwa huwa ikiharibika ama ikikauka ambapo huwa inachanganywa na dawa hizi inatoka

Mfugaji huyu ambapo anafuga ng'ombe, amevaa kwa miguu gumboot ambayo ni kubwa zaidi na ni colour ya nyeupe, sasa hapa kuna ng'ombe ambapo ng'ombe hii inaoshwa na uchafu.

Kuna ng'ombe ambapo huwapo ni ng'ombe nyingi ambapo wanafugwa na wako kwa ndani, sasa ng'ombe hizi huwa wameletewa, ama wamepelekewa nyasi, sasa wanakunywa nyasi, wanakula nyasi, na wana.

Kuna ni shamba kubwa zaidi. Shamba hii wawanaanzwa sai kuna mimea ndogo ndogo ambayo imewekwa ni za ndizi ambaye iko na matawi kubwa ambaye matawi yake ni imekuwa inakaa rangi la kijani ndiyo sasa.

Ni mkulima ambaye sasa anatengeneza mali yake ,ama anatengeneza maziwa ikiwa kuna hii machine ambaye inaweka chini presha au mafuta ya maziwa ya ng'ombe ambapo...

Mwanamke aliyesimama kwenye shamba la migomba akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi. Inaonyesha kilimo cha ndizi ambacho ni chanzo muhimu cha chakula.

Hapo sasa huwa wanapikwa uji ni sufuria ambapo huwa imewekwa na nyuma yake ikiwa huku chini moto ikiwa imewekwa kwa gas kuna kijiko ambayo imewekwa ndani ikiwa inaserve ama inatengenezewa

Hapo kuna unga wa ngano ambaye huwa imwekwa maji. Sasa hii vile imewekwa maji hua inasagwa vizuri na mkono ikiwa unatengeneza unga wa chapati au unatengeneza.

kuna ng'ombe ambao wameingia kwa mazingira wakiwa wanakula ama wakiwa wanatafuta kula uchafu ambao ulikuwa umemwagwa mahali ambapo kuna uchafu wa manyumba ambao watu wameeka mahali ili wapate kitu ya kula

Kuna mgomba za ndizi au mikono au ndizi ambao rangi lake ni rangi la kijani ambao umekatwa, ikiwa kuna wamama na watu wengine ambao wanakata, ili hasa wapeleke sokoni waweke magunia.

Kuna migomba mingi ila ndizi ambapo ina tunda nyingi zaidi ambapo zinakaa rangi ya kijani. Na sasa kuna miamiti miti zingine za ndizi mingi zaidi na rangi lao shamba lote ni rangi la kijani.

Kundi la watu baadhi ya wakiwa wamevaa makoti meupe na kofia za usalama wakionekana kama wako kwenye ziara ya kiwanda au kituo cha uzaliliaji .

Shamba, sehemu ya ardhi iliyolimwa upande mmoja una mimea midogo, huenda ni miti mipya aliyopanda na upande mwingine kuna migomba iliyokomaa inaonekana.

Hapa sasa ni mfugaji ambaoe huwa analeta ama anasafisha maziwa yake akiwa anamuekea mtungi amabye iko chini akiwa ili awe apate maziwa safi na uchafu ibaki kwa juu.

Ni shamba kubwa zaidi ambapo inamea ndizi. Kuna mkono wa ndizi ambao iko na ndizi mrefu zaidi. Hapo mangombo ya hiyo ndizi ambayo ni kama imefika wakati wake wa kukatwa.

Kuna shamba kubwa la ndizi amabapo hii huwa, shamba ii iko na mandizi mingi zaidi, na mandizi haya chini yao okay nyasi imekatwa, na bado hawajaleta matunda au mgombo, sasa inakaa rangi la kijani.

Kuna ng'ombe mingi zaidi ambapo mfugaji huyu amevaa koti na amevaa kofia, vilevile amevaa gumboot akiwa anampatia ng'ombe nyasi na ng'ombe zimewekwa maskio alama.

Naona hapo kuna shamba ambapo kuna ndizi mingi imemea hapo na kun amaganda la ndizi ambapo ni mingi na ni kubwa zaidi ambapo wako na rangi la kijani, sasa hapo ni shamba kubwa zaidi naona.

Kuna shamba la mahindi ambapo huwa kuna mzee ambaye amevaa kofia kwa kichwa na amevaa shati akiwa anakata mahindi na ako na mbivu kwa mkono yake. Sasa hapa kuna mahindi mrefu zaidi ambayo imekomaa.

Kuna mama ambaye hapa huuza mandizi na iko kwa sokoni na ndizi hizi huwa inauzangwa ama inawekwa kwenye meza juu yake na wanauzangwa watu wananunua hapo kwa barababara

Rundo la nyasi zilizokatwa na kufungwa katika mafungo ambazo zimepangwa ndani ya gala au banda ni chakula cha mifugo.

Kuna shamba kubwa ambaye hapo kuna magomba la ndizi, na hapo shamba hii hua kuna mimea na ndizi mingi zaidi, sasa hizi ndizi, hua hukatwa na ndizi hizi huwa imefika na wakati yake kukatwa sasa ndio.

Kuna mfugaji ambapo hua amechukua mtungi kubwa akiwa ameweka chini, na anakamua ng'ombe yake, ambaye ng'ombe hiyo inakaa nyeusi, na ng'ombe hiyo inakaa kama iko na maziwa mingi, kwa sababu huko chini maziwa imebeba.

Mtu akimkamua ng'ombe, akikusanya maziwa kwenye ndoo ya bati inayoonekana kuwa kwenye mazingira ya shamba au zizi la ng'ombe ikiwa unahitaji.

Mikungu za ndizi zikiwa bado mbichi. Hizi ndizi zinaonekana zimevunjwa kwa kupangwa pamoja, huenda kwa ajili ya kusafirishwa sokoni au kuhafidhiwa kabla ya kuuzwa.

Kuna ngombe wengi zaidi ambapo huwa ng'ombe hao wanapewa nyasi na mfanyakazi ambapo huwa anafanya hapo wakimwekea kila gombe ya mada yake na chakula na ngombe zote zina..

Mtu ambaye amevaa kofia nyekundu na sare ya manguo nyeusi ambayo ako na jagi akikamua ng'ombe kwa maziwa hiyo akiwa anaweka kwa hiyo mtungi yake na sasa.

Mikungu mingi za ndizi inaonekana zikiwa zimewekwa pamoja. Huenda kwa ajili ya kuuza au kusafirisha sokoni. Ndizi ni zao muhimu la chakula la biashara katika maeneo mengine ya taifa.

Sasa mfugaji amekuleta ama amekujiwa na gari ,sasa gari hii amekuja kuchukua maziwa akiwa na madrum za kueka izi maziwa ili apeleke sokoni na auze.

Kuna ng'ombe nyingi zaidi ambapo ng'ombe hizi zimefugwa na mahali ambaye sasa imewekwa nyasi mingi, chakula, maji vilevile. Sasa wameshiba na wamelala kwenye pahali pao ambao walikua wanakaa.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la mabara na kofia ya usafi .Akiimimia dutu kutoka kwenye chupa ndogo kwenye ndani glasi ya mabara baeka ili kimimi cheupe.

Kuna masahani mingi ambayo huwa wanawekewa chakula na masahani kila mtu akiwa wanamwekea chakula na sasa kuna masahani ya kila aina na kuna wanawake ambao huwa wanawekewa hiyo chakula kwa...

Ni shamba ambye sasa kuna mimea ndogo ambaye imeiva, inakaa mimea la ndizi, ndizi hua ambaye inamea hapo, ikipelekwa shambani ili imezwe, ili imee kwa shamba ama iwekwe kwa shamba.

Mtu anayekamua ng'ombe kwa mkono anaoonekana akiwa ameketi chini ya ng'ombe kwenye banda akikusanya maziwa kwenye chombo cheupe.

Shina la migomba lenye tunda la ndizi mbichi. Ndizi hizi bado ziko kwenye mche na hazijakomaa. Migomba hii huonekana sana maeneo ya Tropiki kama vile Kenya, Uganda, Tanzania

Kuna ng'ombe wanne ambapo huwa wako mahali pao pa kulishwa, wakiwa wamewekewa maskioni alama ambaye kila ng'ombe hujulikana jina yake au ni ng'ombe gani.

Soko au eneo la bishara ambapo ndizi mingi mbichi zimepangwa, tunaweza kuona wanaume na wanawake wakiwa wanahusika katika kubeba na kuuza ndizi.

Shamba kubwa zaidi la mahindi ambapo mahindi hiyo imekuwa ama imechomeka. Sasa ni wakati wake wa kukata na kupatia ng'ombe au kueka mahali na kuchoma matawi.

watu watatu wanaume wawili na mwanamke mmoja ambapo wamevaa gambuti ya nyeupe na makoti za nyeupe pia na wakiwa wamevaa kichwa kitu wakifunzwa kupika ama wakijifunza kupika chakula

Watu wakihusika katika shughuli ya kuvuna au kuuza ndizi kwenye shamba la migomba. Tunao sasa wanaume na wanawake katika shamba la migomba.

Kuna mama ambaye hua anakatakata mandizi, ambapo hua anatoa ngozi, alafu anatengeneza na anauza ikiwa hivo, ama hua anapika kama viazi au kama ugali, na hua ndizi ikipikwa hua wanakula.

Mkulima huyu sasa ambapo ameeka nyasi akiwa anampea ngombe zake nyasi na ngombe mingi zaidi ambapo wametengenezea mahali ili jua isigonge na mvua isipatane naye.

Kuna sahani ambao huwa imewekwa uji, sasa uji hiyo ikiwa imewekwa na maziwa sasa kuna vijiko ya kienyeji ambayo ni kijiko tatu huwa inafanya watu, watu wako na mkono wawili ambao wanakunywa na hiyo...

Kuna shamba la ndizi ambapo huwa kuna mama mmoja ambaye amevaa tunaona T-shirt nyeusi na skati. Sasa akiwa amesimama hapo chini ya mandizi, ndizi hiyo iko na rangi la kijani.

Kuna mfugaji ambapo anakamua ngombe. Sasa akiwa amefunga ngombe kwa mahali ambao kuna mti ikiwa anakamua na jegi ama akiwa anakamua na mtungi ambapo ni nyeupe. Sasa mtu amevaa kofia nyekundu na ame.

kuna maganda la ndizi ambapo imekatwa kwa shamba wakiwemo sasa imeletwa ama imekatwa ikiwa kwa kuwa imetolewa kwa shamba kwa centre kuuzwa au kupelekwa soko ili iuzwe ama ikomae

Mfugaji ambaye huwa anafuga ng'ombe, sasa anaosha ng'ombe na sumu ili madudu au machafu yote iishe na madudu ambao huwa zinasumbua wakufe na ng'ombe yake ipate afya na yeye apate maziwa.

Kuna mtu wa bodaboda ambaye huwa anapitia kwa njia akiwa amebeba mzigo kupeleka mahali mbalimbali kwa kutoa ng'ombe ama ni maziwa za ng'ombe au mifugo akiwa amebeba matangi.

Mfukaji ambaye hu amechukua majerikani ama madramu za maziwa ya ng'ombe akiwa anamwaga mahali akitengeneza akiwa huyo amevaa nguo ama jacketi nyeusi akisafisha maziwa yake.

Banda la ng'ombe wa maziwa walio oka kwenye makosi ya kulishia wakila nyasi kavu au silange. Mifuko ya chakula cha mifugo yenye maandishi ipo mbele ikiashirika kuwa chakula maalum cha mfugo.

Kuna mfungaji ambapo huwa anafunga ng'ombe zake hapo kwenye kizia .Sasa hapo kwa boma akiwa anachukua maji anamrusha ili wakuwe safi na uchafu zote ioshwe na maji.

Hapo sasa kuna mimea ambapo huwa imeketwa na imeletwa sasa inje ikiwa inasagwa na inatengenezwa na imewekewa jua ili upepo ipitie na ikauke. Sasa kuna jamaa alipanda huko juu akiwa anakausha na anatengeneza.

Ni soko na kuna wamama ambapo wanauza ndizi. Sasa ndizi hii imekatwa kwa shamba. Sasa hapo inauzwa na ikiwa mbichi na huiva na wanaweka mahali ili watengeneze.

Mzizi wa mgomba au ukiwa na tunda la ndizi ambalo bado haijakomaa. Hili ni tunda la ndizi mbichi linaokuwa kwenya shida la mgomba kati ya huku na.

Kuna shamba kubwa la ndizi ambapo shamba hiyo huwa ndizi la rangi la kijani. Sasa shamba hii ambae huwa inatengenezwa ndizi bado hajazaa matunda mboga ama mgomba sasa ni.

Ndizi mbili zilioungana pamoja hali ambao si ya kawaida. Hii ni hali ya madhara inayoitwa twinning au ndizi pacha, ambapo ndizi mbili hukuwa zikuwa zimeungwa.